Eneo la kazi la kompyuta, lina skrini ya Dell , kibodi na daftari ndogo ya maelezo. Kwenye skrini kuna kibandiko kinachosema ' Matumizi ya mtandao ni kwa madhumuni ya elimu tu.' Dawati lina kikombe chenye kalamu na penseli nyingi. Pia kuna masking tape karibu na kikombe hicho kinachotumiwa mara nyingi kufunga vitu.

Mahitaji ya kimsingi ya familia imedhihirishwa kutumia picha na maandishi mahitaji haya ni pamoja na chakula, mavazi makazi elimu na huduma za afya. Chini yake kuna orodha ya mahali ambapo mahitaji haya hupatikana kama vile mashamba mito na hospitali.

Jalada ndogo la kompyuta na vitabu vingi vimepangwa pamoja kwenye meza ndefu. Skrini mbili za kompyuta zimepangwa, kwa mpangilio mzuri. Eneo hili linaonyesha mazingira ya kujifunza, kwa kompyuta.

Mwanamke mwanamchezo amevalia sare za rangi nyekundu na suruali nyeusi. Anakaa kwenye Benji maalum akijiandaa kuinua chuma nzito. Chuma hicho iko juu ya benji. Mwanamke huyo anaonekana mwenye nguvu na amedamiri kushinda.

Bango lenye ujumbe wa kingereza lililobandikwa kwenye mlango wa mbao, herufi za neno welcome zimetumiwa kuanzisha kila mstari wa ujumbe, bango hili linaonyesha sheria au kanuni za chumba na limeandikwa kwa herufi kubwa.

Darasa limebambwa kwa kuta za Deiji na mabango yenye alfabeti yanayopangwa vizuri. Vitu hivi ni muhimu kwa mchakati wa kujifunza. Na huonyesha kwamba shule inazingatia mazingira ya kujifunza yanayovutia. Mabango ya miezi yanayoonyesha mpango wa elimu ya mtoto.

Wachezaji wa timu ya soka ya walemavu wanaendelea na mazoezi uwanjani. Kocha amesimama katikati akiwapa maagizo na mbinu muhimu za michezo. Hii inaonyesha azimio la wachezaji kuendeleza talanta zao licha ya changamoto zinazowakumba katika maisha ya kila siku.

Dawati la viti tupu vimepangwa darasani. Kila dawati lina sehemu ya juu iliyoinuka. Kitabu kimoja kimeachwa wazi kwenye moja ya madawati hayo. Ukuta una baadhi ya mapicha ya kufundisha. Darasa linaonekana kuwa tupu.

Darasa lenye madawadi mawili yaliyotengenezwa kwa mbao ,viti viwili vipo pembeni na pazia lililopasuliwa limeninginia dirishani hali ya madawadi haya yanaonyesha uhaba wa rasilimali katika baadhi ya shule na pia inatibithisha umuhimu wa kuboresha.

Samuel Muchai mwanariadha wa paraathletics anashindana akiongozwa na Jane Kipchumba . Muchai ambaye ana ulemavu wa macho anaonyesha udhabiti na bidii katika mchezo, Ushirikiano huu unaonyesha umuhimu wa usaidizi katika kufikia malengo na unamfanya kuwa bingwa.

Jengo la shule lenye michoro ya wanyama wa pori ukutani kama vile twiga na tembo . Eneo la nje limepambwa na mimea ya mapambo iliyopangwa vizuri . Hii inaonyesha umuhimu wa mazingira ya kupendeza katika elimu na inaweza kuwa shule ya chekechea.

Alama ya mshale wa kijani imebandikwa kwenye nguzo. Juu ya mshale kumeandikwa shule ya upili na chini imeandikwa ofisi. Alama hiyo inaashiria mwelekeo . Eneo lina nyasi nyingi na miti iliyo wazi.

Mwana riadha moja aliyefunikwa macho, amelala chini akiwa amechoka kwenye njia ya kukimbia, uku mwana riadha mwengine akimsaidia. Muda wa dakika ni sekunde moja iliyoongeshwa kwenye ubao wa matokeo .Hii unaonyeshwa mshikamano mkubwa kati yao.

Hii ni bustani ya watoto kwenye uwanja wa michezo yenye rangi mbalimbali, baadhi ya vifaa ni slaidi, bembea na miti yenye maua ,eneo hili linaonyesha umuhumu wa mchezo kwa watoto na umuhimu wa bustani ambayo hutoa mazingira ya kupumzisha na burudani.

Huu ni ukumbi wenye milango, madirisha, meza na viti. Meza na viti zimetengenezwa kwa plastiki na zimepangwa kwa utaratibu. Ukumbi huu umegawanywa kwa sehemu mbili, upande wa kushoto una kabati refu jekundu. Sehemu hii inaonekana kama mkahawa au ukumbi wa mkutano.

Sehemu ya kazi ya kompyuta ina skrini ya kompyuta ya DELL, kibodi na vifaa vingine kuna daftari dogo na inaeleza kwenye dawati. Kibandiko kwenye skrini kinasema matumizi ya mtandaoni kwa madhumuni ya elimu pekee.

Karatasi ya kazi ya mwanafunzi, yenye maswali ya hesabu na majibu, maswali yamejibiwa na kupigqa chapa ya tiki, ikionyesha kuwa, mwalimu ameya swahihisha, aina hii ya kazi ni muhimu kwa mtoto, kwani inamsaidia kuelewa mada na kutambua makosa yake.

Majumbe na viongozi wanazindua kituo cha kusikia cha beji chini ya Jumuiya ya Kenya ya Watoto Viziwi, KSDC. Bendera ya Kenya imefungwa na puto ikitengeneza mandhari ya furaha. Mheshimiwa Harry K. Kimutai CBS alifungua kituo hiki muhimu kitakachosaidia watoto viziwi nchini Kenya.

Mheshiwa anahutubia mkutano wa KISE, Kenya Institute of Special Education, wenye kauli mbiu ya kuwajumuisha watoto wenye ulemavu. Lengo la kongomano hii ni kuhamasisha, kuwafunza wazazi na walimu kuhusu kutafuta usawa kwa watoto wenye ulemavu.